Elimu ya watu wazima, inayotolewa na mkufunzi aliyevalia mavazi nadhifu sana, huku mbele yake kukiwa na wanawake na wanaume waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa wameketi katika meza maalumu, huku wakimsikiliza mkufunzi huyu akieleza mambo mbalimbali kuhusu elimu ya utu uzima.

Kila siku ya kulelea Watoto wadogo hususani wadogo sana iliyopambwa vizuri kwa michoro mbalimbali ya katuni kama katuni waliovaa nguo nyekundu na katuni, waliovaa nguo za njano, huku ndani ya jengo hilo kukiwa na madarasa kwa ajili ya wanafunzi hao kujisomea.

Kitabu cha kiada kwa shule za msingi ,huku kikiwa kimeunganishwa kwa kurasa mbili zilizofunguliwa kurasa namba mia arobaini na sita na kurasa namba mia arobaini na saba, kikiwa kinahusisha upatikanaji wa picha mbalimbali zinazoelezea matukio tofauti tofauti.

Elimu ya msingi ni elimu inayomuwezesha binadamu kujua kusoma na kuandika. Pia humuwezesha kutambua majina mbalimbali ya wanyama na wadudu, kujumlisha na kutoa na kupata msingi wa maarifa yote yanayomzunguka.

Mafaili maalumu, yaliyohifadhi taarifa muhimu za shule ya msingi, yaliyowekwa katika kabati. Sehemu ambayo ni mahususi kwa kutunza taarifa nyeti za shule ya msingi.

Elimu ya msingi, hii ndiyo elimu mama ambayo kila binadamu hutakiwa kuanza nayo, elimu ya msingi humuwezesha mtu kuweza kutambua namna ya kuandika herufi na kusoma maneno mbalimbali. Bila elimu ya msingi huwezi kwenda elimu ya juu zaidi ya hapo.

Kitabu cha shule ya msingi cha kiada na ziada kilichofunguliwa ukurasa wa miamoja na sabini, huku kikiwa na picha ya mtoto na mtu mzima aliyevalia mavazi nadhifu sana kikiwa na maswali yaliyoandikwa kwa lugha ya kiswahili sanifu maswali ya sarufi kwa matumizi yao ki pamoja na vi.

Mwalimu wa shule ya msingi mwanamke aliyevaa mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo la darasa huku akitoa mafunzo kwa njia ya vitendo kwa wanafunzi watoto wadogo walio ndani ya darasa hilo, wakijifunza masomo mbalimbali anayoyafundisha mwalimu huyo.

Eneo la darasa katika jengo kubwa la shule ya msingi, huku ndani ya darasa hilo kukiwa na kabati maalumu ambapo madaftari pamoja na nyaraka mbalimbali za shule hiyo huifadhiwa katika makabati ya kisasa yaliyotengenezwa vizuri kwa mbao nadhifu.

Waalimu wa shule ya sekondari katika darasa, wakifanya mahojiano na baadhi ya wanafunzi, wa kike na wa kiume, waliovalia mavazi nadhifu sana kulingana na mada ya masomo tofautitofauti, huku mbele yao kukiwa na meza iliyosheheni taarifa mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo katika jengo la chuo hicho, wakiwa wamejitenga mmojammoja na wengine katika makundi, wakiketi katika meza zilizoko katika jengo hilo; wakijisomea kila mmoja kwa ajili ya kujiandaa na mitihani mbalimbali.

Vyuo vya elimu ya juu na elimu ya kati, ni nguzo imara sana katika kukuza maarifa na weledi wa kila binadamu. Elimu itolewayo vyuoni hupelekea katika kufanya mambo makubwa ya kujenga nchi na jamii yetu kwa ujumla.

Elimu ya vyuo vya juu pamoja na elimu ya vyuo vya kati, ni elimu inayotolewa kwa wanafunzi walio na upeo mkubwa wa utambuzi wa mambo; elimu hii huwawezesha kuweza kujing'amua katika nyanja mbalimbali za kiuchumi.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la chuo hicho sehemu yenye bustani nzuri, wakisherehekea kwa kurusha kofia mahafali ya chuo chao baada ya kusoma katika eneo hilo kwa muda wa miaka kadhaa wa kadha.

Wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika eneo la darasa ndani ya chuo hicho. Wakijifunza kwa makundi vitu mbalimbali vinavyohusiana na masomo yao, huku kukiwa na mwalimu anayewasimamia majadiliano yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika jengo kubwa ndani ya chuo hicho, wakijifunza namna mbalimbali ya kutumia vifaa vya kompyuta hasa kompyuta mpakato. Huku wakiwa wanaelekezana namna mbalimbali ya kufanya kazi kupitia vifaa hivyo vya kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana huku wakiwa wameketi ndani ya darasa la jengo la chuo hicho kwenye meza ambazo zimetengenezwa vizuri, huku wakijisomea masomo mbalimbali mbele ya darasa hilo kukiwa na mwalimu anayefundisha masomo mbalimbali kulingana na mada zao.

Elimu ya juu na elimu ya kati. Hizi ni elimu zinazotolewa kuweza kuimarisha uelewa wa wanafunzi. Elimu inayotolewa kwa ngazi ya elimu ya juu na elimu ya kati humuwezesha mwanafunzi kwenda kupambana ili kutimiza ndoto zake za kila siku.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika eneo maalumu ndani ya chuo hicho, wakifanya mafunzo kwa vitendo. Mafunzo ya kutengeneza vitu mbali mbali vya kieletroniki kama vile simu,”calculator “,pamoja na bidhaa nyingine zinazotumia teknolojia ya kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika jengo ndani ya chuo hicho, wakijifunza mada mbalimbali, namna ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kwa kutumia teknolojia za kisasa na mbinu za kidijitali, ili kuweza kupata matokeo ya haraka.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika eneo maalumu ndani ya jengo la chuo , wakijifunza namna mbalimbali zya kutengeneza samani za nyumbani na maofisini kwa kutokana na mazao ya mbao katika darasa hilo ,huku nyuzi zao wakiwa wamevalia barakoa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika moja ya chuo hicho wakijifunza mbalimbali, mada tofautitofauti kulingana na masomo ya kompyuta. Huku wakiwa na msimamizi mwalimu wa kiume, anaesimamia na kuwaelezea namna ya kutumia kompyuta kwa usahihi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika jengo maalumu kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo, huku wakiwa wamemzunguka mwalimu wao mwanaume aliyebobea katika fani mbalimbali hususan fani za ufundi wa bidhaa za kielektroniki.

Mwanafunzi wa kiume wa chuo cha ufundi stadi akiwa katika eneo maalumu sehemu ambapo kuna mitambo na vifaa mbalimbali vya kielektroniki, akiviendesha na kuviongoza vifaa hivyo kwaajili ya utengenezaji wa vitu mbalimbali ndani ya jengo la chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wa kike na wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika moja ya majengo ya chuo hicho, wakifanya mafunzo kwa vitendo ya namna mbalimbali ya kutatua matatizo ya vifaa vya kieletroniki vilivyopata shida kiufundi.